Jumba la gorofa lililo na orofa tatu, mlango Mekundu ya nyumba nne, mlango miwili kwa Kila orofa, madirisha ya vioo kwenye nyumba hizo.

Madawati ya wanafunzi darasani, karatasi nyingi juu ya madawati kadhaa, meza ya mwalimu ilio na vitabu, madirisha mawili yenye pazia, picha kwenye ukuta.

Jumba la ghorofa lenye orofa tatu, lina madirisha mengi yenye gilasi na yana pazia. Limepakwa rangi nyeupe. Maua yamepandwa kando ya jumba hilo. Maelezo kwenye maua hayo, yanaarifu wageni kupita ofisini.

Kiti jeupe cha plastiki, majina ya miezi; Januari, Februari na machi. Herufi kubwa na ndogo zimeandikwa kwenye ubao mweupe. Majina ya siku kuanzia Jumapili hadi Jumamosi.

Wanariadha wawili wa kiume na wa kike, wamejifunika bendera ya Kenya na kuvalia jezi za Kenya wa kike ana jina lake kifuani na wa kiume ana jina la Kenya kifuani. Maelezo ya wanariadha hawa yapo chini ya picha na yanaashiria ya kwamba ni vipofu.

Maua yaliyopandwa yakakatwa vizuri, nyasi zilizokauka, madirisha ya vioo. Ukuta umepakwa rangi nyeupe. Wanyama wamechorwa kwenye ukuta kama vile Twiga na Ndovu na darasa.

Walemavu wenye mikongojo wamevalia sare ya michezo ya Kenya ya rangi ya kijani kibichi na nyekundu wapo uwanjani wanacheza, goli iliyo na neti mpira upo kwenye uwanja.

Ubao mweupe una maandishi kama yafuatayo, Ijumaa Februari mwaka wa 2025. Swali kuhusu herifi ndogo, sauti kuanzia a hadi z kwa herufi ndogo. Rula ya rangi ya chungwa ipo ubaoni.

Ubao mweupe ,madawati sita yamepangwa kwa karibu yakiwa na viti kiti kimoja kimeanguka sakafuni ,chupa moja ipo upande wa chini wa kabati nyeupe.

Matumizi ya hiki na hivi, mfano hiki ni kitabu, kitabu hiki ni kizuri. Hivi ni vitabu, vitabu hivi ni vizuri. Hiki ni kiatu, kiatu hiki ni kibaya. Hivi ni viatu, viatu hivi ni vibaya.